Ndizi mbili inaonekana. Ndizi hizi zimeiva kwa vile rangi yake ni ya mwanjano. Mtu akitaka anaichukua anakula. Inaleta afya njema. Unaeza kupata kuwa kukosa ugonjwa ukikula ndizi hii kwa vile iko na manufaa mingi.

Watu wamekuja sehemu inayouzwa maziwa inaonekana wanaongea na muuzaji sehemu hii unanunua maziwa kulingana na pesa yako. Kama uko na hamsini unapimiwa maziwa ya hamsini. Sehemu hii huwa wakulima wanaleta maziwa yao ili wenye kutaka maziwa waweze kuipata kwa urahisi muuzaji inaonekana anawahudumia watu hawa.

Mtu anainua ndizi kuitoa kwenye gari ni kama ametoa shambani analeta ndizi hizi sokoni. Mama mmoja inaonekana kaiinama ndizi hizi hazijaiva kwa maana rangi yake ni ya kijani kibichi ni kama mtu huyo ana kazana kuibeba kwa vile ni mzito sana ndizi haya yanauzwa kwa bei nafuu.

Mahindi hii imeweza kupatwa na madudu ikiwa shambani. Mahindi zingine zikona afya lakini hazijavunwa. Mwenye shamba hii anafaa kuvuna ili apeleke sokoni kabla zote hazijashikwa na hii ugonjwa. Sokoni atapata pesa akizipeleka.

Ndizi imesimamishwa, ni ndizi iliyoiva vizuri kwa maana rangi ya manjano inavutia. Yametolewa shambani na kuletwa sokoni ili yaweze kuuzwa. Ndizi inaleta afya ukikula kwa wingi. Inahimizwa na madaktari ule kila siku.

Nyasi yameweza kukatwa shambani yakafungwa vizuri ili watu waweze kutumia wakati nyasi itakosekana, hapa ni sehemu ya nyasi kuwekwa. Yamepangwa kwa njia mzuri sana, wametumia akili kwa vile nyasi yataisha lakini hawa wameweka waitumie baadaye.

Mtu mmoja ameweza kuweka glasi kidogo kwenye mkono yake ameweka maziwa ndani anamwagilia kitu, amevaa nguo nyeupe na kitu kichwani, ni kama anapima maziwa hayo. Hapa ni kama ni kiwanda cha maziwa na wakulima wanaleta maziwa yao ili yaweze kupimwa ama yaweze kuuzwa.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe, mkulima inaonekana amechukua mtungi akaweka ili achote nayo maziwa. Mashini ya kisasa yanatumika kukamua ng'ombe haya. Hii sehemu ni kubwa kwa vile ng'ombe wengi wako. Maziwa yanapelekwa sokoni ili mkulima apate pesa na mwenye kununua akuje aipate hapo.

Ndizi inaonekana bado iko kwenye mti wake. Ndizi hii bado haijaiva kwa vile rangi ya kijani kibichi inaonekana. Hapa ni mashambani mwenye kulima hizi inafai aivune apeleke sokoni apate pesa.

Mtu anaweza kukanyagakanyaga mazao ya shamba yake ili yaweze kukauka, wengine wanachagua ama wanaitandaza, hapa ni kama ni wakulima wamekaa chini wanatengeneza mazao ya shamba yao ili waweze kuuza ama wapeleke sokoni.

Mashamba inaonekana hapa. Shamba moja kwaza imelimwa haijapandwa kitu, ingine imepandwa mandizi. Hapa ni kama mvua inanyesha mingi kwa vile mimea yananawiri vizuri. Mvua inasaidia mimea kupata maji.

Mama mmoja anazipanga ndizi kwenye meza ndizi hizi zimeiva vizuri ni rangi ya manjano yametoka shambani yakaletwa sokoni ili wanunuzi wazipate kwa urahisi. Unalipa pesa unaenda nazo, hapa ni kama watu wanakuja kunua kwa jumla kwa vile ndizi ni mingi hapa.

Hapa ni shamba ya ndizi. Mandizi yamepandwa kwa wingi . Zingine hazijakomaa; yaani hazijatoa matunda. Kuna miti mingi hapa. Sehemu hii ni kama mvua mingi inanyesha kwa vile matawi ya ndizi yako rangi ya kijani kimbichi.

Miti ya ndizi iko hapa kwa wingi. Shamba hii nikama imelimwa wakati tofauti. Kuna ndizi ndogo na ndizi kubwa. Hapa ni kama mvua inanyesha mingi kwa vile ndizi haya yanavutia macho. Yako kwenye rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni kama ni duka la maziwa, boda boda ameleta mikebe iliyojaa maziwa ni kama ameitoa mashambani ili yaweze kuandaliwa hapa na yauzwe kwa watu huku imekua haijaharibika.

Shambani imepandwa ndizi mingi kwenye laini. Ndizi zingine zimetoa matunda lakini hayajaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi. Mwenye shamba hii anafaa azivune apeleke sokoni kwa vile kuna watu wanapenda ndizi zilizokuwa hazijaiva.

Ndizi yamekua ni yenye kuiva yakiwa shambani. Zingine pia hazijaiva. Yenye imeiva ni rangi ya manjano ilhali yenye haijaiva ni rangi ya kijani kibichi. Shamba hii imejaa ndizi mingi. Mkulima anafai kuvuna aipeleke sokoni apate hela.

Mtu moja anatabasamu huku akitoa maganda ya ndizi, ndizi hizi hazijaiva ni kama anataka kuipika matoke, ameeka kitabu kando na bakuli ya kueka ndizi hiyo iko kwenye meza, kwa mkono mmoja ameshikilia maganda ingine ameshikilia matunda ya ndizi.

Ndizi mingi yameweza kupangwa hapa. Ni kama ni soko kubwa na ndizi wakulima wametoa haya shambani wameileta sokoni . Ndizi hizi hazijaiva kwani ile rangi yake ni kijani kibichi. Mwenye kuzinunua anakuja hapa anainunua kwa jumla anaipeleka sokoni ndogo ndio apate pesa.

Ndizi zimepangwa mingi iko juu ya meza, muuzaji anazipanga ni kama imetolewa shambani imeletwa hapa sokoni, mwenye kuuza anaonekana kwa utaratibu anaeka ile inafaa. Mtu analipa pesa anachukua anaenda na ndizi, inaonekana imeiva ndizi hizi kwa vile ni rangi ya manjano.

Wenye kufanya kazi kwenye kiwanda wamemwagilia maziwa kwa kichungi iliyaweze kutibiwa. Wakulima wameleta maziwa yao hapa iliwaweze kuuzwa. Kiwanda hiki inaonekana iko na mashini ya kutibu maziwa.

Kijana mmoja anainua mtungi na kumwaga maziwa kwenye ndoo. Mama mmoja anaichunga maziwa hiyo ili mchanga kama vile mawe kidogo isiingie ndani. Wako nje ya kiwanda, ni kama maziwa haya yametolewa kwenye shamba na mkulima, yameletwa hapa ili yaweze kuuzwa.

Ng'ombe wawili wanaonekana wako kwenye zizi lao. Wako kutembea kwenye laini. Hapa ni kama ni shamba ya ng'ombe. Ng'ombe hao wako na chakulachini yao wanaweza kula wakitaka. Ng'ombe hizi ni ng'ombe za gredi.

Ng;ombe inakamuliwa, imesimama na kufungwa mguu yake ili isisumbue, inatumika mashini ya kisasa ili kutoa maziwa kwa haraka na kutoa maziwa mingi. ng'ombe haya yanawekwa kwenye zizi na kupewa chakula ili ilete maziwa mingi.

Wakulima wameleta mazao ya shamba yao ya nyasi ili waweze kuieka isiharibike. Ukame ukikuja watakuja kuzitoa na kutumia. Wametumia akili kwa vile mazao zao mingi imewekwa pahali moja kiangazi ikikuja wanachukua kidogo wakipea ng'ombe zao.

Mti wa ndizi uko kwenye shamba. Haijaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kimbichi. Mtu anafaa kuichuna na kuipeleka sokoni kwa vile kuna watu bado wanapenda ndizi haijaiva wainapikia nayo chakula.

Mmea wa ndizi unaonekana ni kama shamba hii imepandwa ndizi nyingi. Ndizi imeweza kuanguka chini ni rangi ya kijani kibichi na hayajaivaa. Mkulima anafaa kuvuna aipeleke sokoni.

Hapa ni sehemu ya shambani. Mandizi yamepandwa mingi. Nyumba inaonekana paa yake. Ndizi haya yamekomaa lakini halijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado inaonekana. Manyasi pia yako mingi sehemu hii.

Mkulima mmoja anashikilia ndizi. Anaiweka chini. Mkulima huyu ni kama ametoa ndizi kwenye mti wake. Anataka kuipeleka sokoni. Ndizi zingine zinaonekana. Wakulima wanazipanda iliwapate pesa. sokoni ndizi inahitajika iliwanunuzi waipate.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli ni kama yameharibika. Wakulima wameleta maziwa haya sokoni lakini yameharibika wameenda hasara. wangeileta mapema na kuiweka vizuri hayangeharibika.

Hapa ni shambani. Ndizi yamepangwa kwa laini. Ndizi hii haijaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi, lakini inaonekana iko na, uhai nzuri kwa vile rangi yake inameta. Ndizi hizi inaeza katwa ipelekwe sokoni wananchi wanunue.

Ndizi iko shambani; ndizi hii haijaiva kwa vile rangi yake ni ya majani, na mkulima huyu anafai kuzitoa; hazipeleke sokoni ili aweze kupata pesa. Ndizi hii ina afya kwa vile rangi yake inamleta, inavuruta macho.

Ng'ombe wamelala ni kama wamekula nyasi wakashiba.Ng'ombe hizi ni za maziwa moja imewekwa kitu kwenye shingo ni kama hapa kuna mvua mingi kwa vile nyasi amekua kubwa na ni ya rangi kibichi.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli yakawekwa kitu ili yawachane, ni kama kitu ingine inatengenezwa, mwiko inaonekana ikiwa ndani ya maziwa hayo inaikoroga. Hapa ni kiwanda cha maziwa ,maziwa yametolewa shambani na mkulima yanaletwa hapa yabadilishwe yapelekwe soko na yauzwe kwa pesa nyingi.

Shamba hili limepandwa miwa ama mahindi mingi sana lakini inaonekana haina afya kwa vile matawi yamekatikakatika. Mwenye shamba hii anafaa kunyunyizia dawa nyingi ili apate uhai mzuri lakini hayajakomaa kwa vile matunda hayaonekani.

Mmea wa ndizi bado uko kwenye shamba halijaivaa kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado iko. Iko na afya mmea huo kwa vile umenawiri vizuri sana .Mkulima anafai aivune aipeleke sokoni ili apate pesa.

Mama moja amesimama kwenye shamba lake huku nyumba yake iko nyuma, anaangalia chini mimea ya miti imenawiri juu. Miti imekomaa lakini haijaivaa kwa vile rangi ya kijani kibichi bado iko. Mama huyu amevaa nguo nyeusi na sketi refu.

Hapa ni sehemu ya shambani mkulima anamwagilia dawa mang'ombe ili madudu yasiimalize.Ng'ombe hizi ni za gredi kwa vile zinakaa ziko na afya. Mkulima huyu ameweka mambao ili ng'ombe yapitie hapo.

Maziwa yametengenezwa yakawachana. Ni kama wanatengeneza bidhaa ingine wauze. Hapa ni kama ni kiwanda, maziwa yameletwa hapa na mkulima akayauza. Wanaibadilisha iwe kitu ingine ili watu wakue ni wenye kutumia.

Ngombe wanakula nyasi wako wengi. Nyuma yao kuna zizi ya ng'ombe nyasi imwekwa kwenye tairi ni kama mkulima ameziwachilia ziwe ni zenye kukula .Ng'ombe hizi ni za maziwa na ni za gredi mkulima mametumia pesa mingi kuzinunua.

Msichana anazunguka akiangalia mkebe zilizokuwa na maziwa. Amevaa barakoa na glovu mkononi. Juu amefunga kitambaa kufunika nywele yake. Hapa ni kama ni kiwanda cha maziwa. Wakulima wanaleta maziwa yao hapa waziuze wapate pesa.

Ndizi iko kwenye mti wake. Inaonekana haijaiva kwa vile rangi yake kijani kibichi bado iko. Mwenye shamba hii anafai kukata aipeleke sokoni kwa vile kuna watu wanataka ndizi haijaiva ili waweze kuipika.

Ngombe ako zizini anakula nyasi, ngombe hizi iko ya nyeupe na ya nyeusi, iko na maalama kwa sikio ili kuonyesha mkulima gani ni gani. Mkulima anaonekama anasimama na kuinama akitaka kushika nyasi. Anapigwa sawira.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli, yamewekwa kitu iwachane, maziwa hii imetolewa shambani yameletwa hapa kwenye kiwanda ili kiweze kubadilishwa kiwe kitu ingine ipelekwe sokoni, watu wanapenda ikiwa hivi ndio waeke kwenye chakula.

Mkulima anaeka ndoo chini huku anakamua ng'ombe yake , ng'ombe hii imesimama kwa utaratibu .Mkulima huu amevaa kofia yake kinyuma , amevaa pia kiatu ya gambuti. Inaonekana kwa utaratibu anatabasamu akikamua ng'ombe yake anajua anaipeleka sokoni ili apate pesa.

Miti yamewekwa kwenye karatasi inaonekana yatakuja kupandwa. Ni ya kijani kibichi inaonekana iko na uhai mzuri inapendeza sana. Siku karibu itakuja kupelekwa na ikuwe kubwa sana ili mwenye kuipanda avune apeleke matunda sokoni.